Ndege mkubwa wa mwituni aina ya tai, aliyekaa juu ya mti mwenye rangi ya njano kwenye miguu yake pamoja na mdomo, mwenye rangi nyeupe kwenye manyoya yake pamoja na rangi nyeusi.